Uwanja wa mchezo ambao hutumika na watoto pekee, kuwapa watoto burudani, na fursa ya kujifunza vitu mingi sana. Watoto huweza kucheza kwenye bembea na vifaa vingine ambavyo, vimetengenezwa tu kwa ajili yao, na kwamba, si rahisi watoto waumie. Hupatikana katika shule, katika makanisa, katika mahoteli, na mahali kwingine tu popote pa kujivinjari.

Somo la kidini ni somo ambalo wanafunzi huweza kufunzwa kuhusu bibilia na kuhusu na pia jinsi ya kuishi na watu wengine alafu wanapewa mtihani ambapo wanafaa kujaza majibu ambayo yanalingana na waliofunzwa darasani.

Mtu huyu ana ulemavu wa miguu. Uso wake hauonekani lakini mapajani mwake kuna mzigo ya vitabu vilivyopangwa. Amevaa shati la miraba na suruali ya jeans . Mwonekano wake unaashiria mtu anayependa kusoma.

Mwanariadha wa kike mwenye ulemavu anaonekana kwenye uwanja wa mbio akiwa amevaa shati lenye maandishi ya Kenya. Ingawa yuko peke yake kwenye njia, anaonekana kuwa anajiamini na yuko tayari kushindana kweli kweli na kuibuka wa kwanza.

Mlango una bango lililoandikwa maandishi yanayoonyesha kuwa ni mlango wa maabara zinazotumika kwa masomo ya kemia na bayolojia, unatoa taswira kuwa ni sehemu ya kujifunzia sayansi shuleni au chuoni kikuu.

Mwanariadha Asia Sururu ameketi akipigwa picha au akingoja kupigwa picha akionekana huku akiwa na furaha mno. Huenda ametoka kwenye mashindano au anajitayarisha kwenda mashindano ili kusimamia nchi yake.